Ndani ya darasa kuna ubao mweupe uliowekwa mbele uking'aa kwa usafi. Chini ya ubao kuna rula ndefu ya mbao, na kivutio. Chumba chenyewe kina mwanga wa kutosha, na mazingira yake ni ya kujifunzia vizuri.

Mkimbiaji Koech amesimama akiinua bendera ya Kenya juu kwa fahari akiwa na mwenzake uso wao umejaa tabasamu la ushindi, wanamavazi ya mbio yenye nebo ya Kenya na ni thahiri kuwa Koech ameshinda mbio za meter elfu moja kumi na tano T kumi na moja.

Ofisi inaonekana kuwa ndogo lakini nadhifu, viti vya plastiki vimewekwa karibu na meza yenye kompyuta, kando ya kompyuta kuna karatasi zilizopangwa pamoja, juu ya kabati kuna faili na karatasi chache, kompyuta zenyewe zinaonekana kuwa zimezimwa na kuna nyaya nyeusi juu ya kiti